Mwanamke mchanga mwenye nywele zilizofungwa amevaa shati la miraba mekundu na jeupe, akitazama na kushika mimea iliyopandwa katika mfumo wa haidroponiki au bustani ya wima. Inaonekana yuko ndani ya chafu au eneo la kilimo la kisasa.

Mimea midogo yenye kijani kibichi ikiwa imepandwa kwenye mfumo wa hydroponic labda mabomba meupe yenye matundu. Mimea hio ina majani mapana na inang'aa kwa mwanga wa jua ikionyesha mazingira yenye afya na yenye kukua vizuri.

Mfumo wa kilimo wa haidroponiki ndani ya chafu. Mimea midogo inayofanana na miti imepangwa kwenye viungo vidogo vyeusi ambavyo vimepangwa kwenye mabomba meupe. Mabomba haya yamepangwa kwa safu ndefu na kuunda mfumo wa kukuza mimea bila udongo.

Mfumo wa bustani wa wima au haedroponiki ambapo mmea waonekana kama saladi au mboga nyingine za majani imepandwa kweny container lenye ngazi nyingi. Container la chini lina rangi ya bluu na sehemu ya juu ni nyeupe au ya uwazi.

Mfumo wa bustani ndogo ya hydroponic au kupanda mimea kwenye chombo. Mimea yenye majani makubwa na ya kijani kibichi yaonekana kuwa na afya. Imepandwa kwenye chombo cheusi kilichowekwa juu ya stendi ya mbao. Chini ya chombo kuna ndoo au chombo kingine cheupe kinachoonyesha labda mzunguko wa maji au lishe ya mimea.

Shamba la kisasa la hydroponiki ambapo mimea saladi au mboga nyingine za majani zinakuzwa kwenye mifereji yenye maji badala ya udongo. Mimea yaonekana kuwa na afya na kijani kibichi. Nyumba kuna miundo ya chuma inayo unga mkono huo mfumo.

Mwanaume, akimwangalia mimea katika mfumo wa bustani ambapo mimea midogo imepandwa kwenye vyungu vidogo vilivyopangwa kwa safu kwenye mabomba meupe yaliyowekwa kwa ngazi. Mwanaume huyo ameshika chombo cha kumwagilia kwa mkono mmoja na ndoo kwa mwingine.

Mfumo wa kilimo cha hydroponic ambapo mimea ikipandwa imekuwa katika mapomba yaliopangwa kwa safu. Mapomba hayo yameunganishwa kwa namna inayoruhusu maji na virutubisho kupita. Kuna mimea mingine iliopandwa kwenye sufuria kubwa za plastiki upande wa kulia.

Bustani ndogo iliyopandwa katika sanduku la mbao lililoinuliwa likiwa na mimea mingi ya kijani kibichi. Kuna mfumo wa unyunyiziaji wa maji wa kudondosha unaonekana ndani ya bustani hiyo. Nyuma ya bustani kuna ukuta wa matofali na pia chombo kikubwa cheusi.

Mmea wa mboga, labda spinachi au kabichi ya kichina, ukikua kwa kutumia mfumo wa haidroponiki. Mizizi ya mimea yaonekana ikining'inia ndani ya kikombe maalum kilichowekwa kwenye jukwaa la haidroponiki. Hii yaashiria mbinu ya kisasa ya kilimo isiyotumia udongo.

Mfumo wa kilimo wa kihidroponiki ambapo mimea midogo imepandwa kwenye mabomba meupe yaliyopangwa kwa ngazi tatu. Mabomba hayo yamewekwa kwenye fremu nyeupe unayowezesha kusimama. Kwa nyuma kuna mimea mingine mikubwa zaidi ikionyesha mazingira ya bustani au shamba ndogo.

Wanawake wawili wakichuma majani ya chai kwenye shamba kubwa la chai. Mwanamke aliye mbele amebeba kikapu mgongoni kilichojaa majani ya chai. Mazingira yana miti mirefu nyuma na anga linaloonekana wazi. Hii yaashiria kilimo cha chai ambacho ni muhimu humu nchini.

Watu wawili labda wakulima ndani ya chafu kubwa. Chafu inamuhundo wa chuma na imefunikwa na plastiki nyeupe ikiruhusu mwanga kupenya. Mimea mingi ya kijani kibichi imepadwa kwenye safu defu na baadhi ya mimea inaonekana kuwa na kamba au nyuzi zinazoiuga mikono.

Kiasi kikubwa cha vitunguu vyekundu vilivyo mwagika chini labda baada ya kuvunwa au kupakuliwa. Juu ya rundo la vitunguu miguu na mikono ya mtu inaonekana likishika kikapu kinacho mwanga vitunguu zaidi. Nyuma ya vitunguu kuna miti ya kijani kibichi. Hali hii yaashiria shughuli ya kilimo au uvunajinwa wa vitunguu.

Rundo kubwa la vitunguu vyekundu vikiwa vimetawanyika kwenye sehemu iliyo wazi, labda sokoni au ghalani. Vitunguu hivi vyaonekana kuwa vimeiva na vyenye afya, vikiwa tayari kwa matumizi au kuuza. Rangi nyekundu iliyokolea inajitokeza na kuonekana kuwa na kiasi kikubwa sana.

Rundo kubwa la vitunguu vyekundu au vya kahawia vikiwa vimepangwa. Vitunguu hivyo vimejaa eneo kubwa labda kwenye soko au gala. Mkono wa mtu waonekana ukiingiliana na vitunguu labda ukiichagu au kuvipakia. Baadhi ya vitunguu vyaonekana kuwa na maganda yaliyotolewa.

Hili ni shamba kubwa la mahindi. Mimea ya mahindi imepandwa kwa mistari wima. Mimea ya mahindi ni ya rangi ya kijani. Kwenye upande wa kulia mbali, kuna kilima kinaonekana.

Nyumba za kisasa za kitalu zilizojengwa kwa muundo wa upinde na kufunikwa kwa plastiki nyeupe. Zimejengwa kwenye eneo la shamba lenye mimea michanga na nyuma kuna milima yenye miti. Yaashiria kilimo cha kisasa cha bustani kinachotumia teknolojia kulinda mazao.

Kiasi kikubwa cha vitunguu vilivyomwagika chini, vikiwa vimegawanywa katika rundo mbili, vitunguu vyekundu upande wa kulia na vitunguu vya kahawia isiyokolea upande wa kushoto. Mikono miwili yaonekana katikati ya picha, labda ikipanga au kuchagua vitunguu hivyo.

Shamba kubwa lenye mimea iliyopandwa kwa mistari merefu ikiashiria kabichi zenye rangi ya kijani. Mimea hii bado ni michanga lakini yaonekana yenye afya na imepangwa vizuri. Udongo waonekana kuwa huru na umetayarishwa vizuri kwa kilimo.

Watu wawili wanaume wakiwa ndani ya kitaru kikubwa chenye mimea mingi iliyopandwa kwenye mifuko meusi au viungo. Mmoja wao aonekana akionyesha kitu kwenye mimea. Ni shamba la kisasa la bustani au mradi wa kilimo ikionyesha uzalishaji wa mazao.

Shamba kubwa lililojaa mimea ya kabichi ikiwa na majani mapana na ya kijani mabichi, mimea imeandwa kwa wingi ikifunika sehemu kubwa ya ardhi. Nyuma ya shamba kuna miti na mimea mingine ikionyesha mazingira ya mashambani ya sehemu ya shamba la kilimo cha kibiashara cha kabichi.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani ukiwa umewekwa kando ya mimea ya kijani kibichi, pengine mimea ya strawberry kutokana na matunda yanayoonekana. Mabomba meusi yenye viungo vya buluu yaonekana yakisambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea ikionyesha matumizi bora ya maji.

Shamba kubwa lenye mimea iliyopandwa kwa safu ndefu. Kati ya safu hizo, kuna mifereji yenye maji ikionyesha mfumo wa umwagiliaji. Mimea yaonekana kuwa michanga na yenye afya na mazingira yaonekana kuwa ya kilimo.

Shamba lililolimwa lenye mito midogo ya maji ikitiririka kwenye vinjia vilivyoundwa ikionyesha mfumo wa umwagiliaji. Mbali kidogo, kuna watu wachache wakiendelea na kazi za shambani. Na pia kuna wanyama wa kufuga. Yaashiria kama shughuli za kilimo zinazoendelea.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani. Mmea mdogo wa kijani waonekana ukiwa umepandwa kwenye udongo. Karibu na mmea kuna bomba jeusi la umwagiliaji iliyo lala chini. Kutoka kwenye bomba hilo, kuna kifaa kidogo cha umwagiliaji wa matone chenye rangi nyekundu na kijani ambacho kinaelekeza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Hili ni shamba. Inaonekana kama shamba limechimbwa hivi karibuni na Sasa upandaji unafanyika. Mifereji mirefu nyeusi ya maji inaonekana kwenye shamba.

Mfumo wa wa umwagiliaji wa matone kwenye shamba. Mirija mieusi imelala kando ya mistari ya mimea inayo kua kwenye udongo ulio inuliwa. Vipande vya bluu na kijani yaonekana kwenye mirija vikionyesha sehemu ya kuunganisha au kudhibiti mtiririko wa maji. Laonekana kama shamba la mboga.

Shamba kubwa lililolimwa kwa mistari mirefu na myeupe ikionyesha udongo uliotayarishwa kwa kilimo. Kuna mfumo wa umwagiliaji unaotumia mabomba meusi madogo yanayotoa maji kwenye mistari hiyo. Sehemu ya mbele yaashiria maji yakitembea kwenye mfereji au bomba kubwa la umwagiliaji.

Mfumo wa umwagiliaji wa kudondosha katika shamba. Bomba jeusi linaloonekana likiwa limelala chini na matone ya maji yakitoka kwenye mashimo madogo kwenye bomba hilo ikielekea kwenye udongo. Pembeni na nyuma ya nyuma ya bomba kuna mimea midogo ya kijani kibichi inayoanza kukua.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumia bomba ya rangi ya kijivu au nyeupe ambalo limelala kwenye ardhi. Bomba hili lina matundu madogo yanayotoa maji ikimwagilia udongo kwa mtindo wa matone au mito midogo. Udongo waonekana kua umeandaliwa kwa kilimo.

Shamba kubwa lililolimwa likiwa na mistari mirefu na udongo mwekundu, uliotayarishwa kwa ajili ya kupanda. Ashiria kuna miundo mbinu ya chuma upande wa kushoto, labda kwa ajili ya kuunda au kuekewa, udongo unaonekana kuwa tayari kwa kilimo.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone ukimwagilia mmea mmoja. Bomba ndogo jeusi linatoa matone ya maji moja kwa moja kwenye mzizi wa mmea. Mfumo huu ni mzuri kwa matumizi ya maji kidogo na mara nyingi hutumiwa katika kilimo cha kisasa au bustani za nyumbani.

Shamba lililolimwa lenye mifereji ya umwagiliaji iliyojazwa maji. Kuna mabomba au mirija ya kumwagilia, ingawa mimea yenyewe haionekani wazi. Nyuma ya shamba, kuna miti na muundo fulani unaofanana na tangi la maji. Hii inaashiria jitihada za kilimo katika eneo lenye uhaba wa maji.

Shamba kubwa lililolimwa lenye mimea midogo iliyopandwa kwenye mstari mirefu. Kuna mfumo wa umwagiliaji matone inayopita kando ya mimea ikionyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa ya kilimo. Nyuma kuna mimea mingine mikubwa zaidi labda miti ikionyesha mazingira ya kilimo.

Shamba kubwa lililolimwa yenye mimea midogo iliyopandwa kwenye mistari mirefu. Kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa kando ya mimea. Mbali sana nyuma kuna watu wachache wanaoonekana wakifanya kazi shambani ikiashiria shughuli ya kilimo kikubwa.

Mfumo wa umwagiliaji, unaofanya kazi katika shamba. Kinyunyuzi chenye rangi ya shaba na sehemu nyekundu, imewekwa katikati ya safu za mimea midogo iliyopandwa kwenye udongo wenye unyevu. Maji yanatoka kwenye kinyunyizo kwa nguvu, yakiunda mimimini mimimini ya maji inayoelekea pande tofauti.

Shamba ndogo au bustani ya udongo mwekundu inaonekana kama mfumo wa umwagiliaji wa matone unatumika. Kuna mimea midogo michache iliyopandwa na mirija ya umwagiliaji yaonekana ikizunguka mimea hiyo. Pia kuna vigingi vya mbao vilivyosimikwa labda kwa ajili ya kusaidia mimea kukua.

Shamba kubwa lenye mimea iliyopandwa kwa safu, ikiwezekana mboga au mazao mengine ya kilimo. Mfumo wa umwagiliaji umeonekana wazi, ambapo maji yanatiririka katika mifereji kati ya safu za mimea. Bomba nyeupe fupi vimepandwa kwa vipimo maalum.

Shamba ndogo lenye mimea midogo ilio pangwa kwenye mistari, kuna mabomba meusi ya mfumo wa umwagiliaji wa matone yalio lala chini kando ya mimea. Mimea yaonekana kuwa majani mabichi, kwa shamba kuna miti yenye miamba ikionyesha mazingira ya mashambani.

Shamba lenye mimea michanga iliyopandwa kwa mistari inayoashiria kuwa mfumo wa umwagiliaji wa matone ambapo mirija myeusi imewekwa kando ya mistari ya mimea. Udongo unaonekana wenye rutuba na mimea inakua vizuri.

Shamba kubwa, lenye mimea iliyopandwa safu, inaonekana kama maharagwe au mimea mingine ya shamba. Katikati ya shamba, kuna mfumo wa umwagiliaji unaotumia mfumo mweupe mrefu, ambao unatoa maji kwenye mimea. Udongo uonekana kuwa na unyevunyevu karibu na mimea.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani. Bomba jeusi limefungwa chini likipita katikati ya mistari ya mimea midogo labda viazi au mazao mengine. Kuna viunganishi vya buluu vinavyoruhusu maji kusambazwa kwa usahihi kwa kila mmea. Udongo unaonekana kuwa wenye rutuba.